Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vingi vikiwa vimepangwa ndani ya bakuli, ya udongo lenye shanga nyeusi, nyeupe na nyekundu. Kuna chupa mbili, moja ya kijani kibichi na nyingine ya bluu zikiwa zimeingizwa kwenye bakuli, pia kibuyu kilichopambwa na shanga nyekundu na kamba ya kahawia.

Mwanamke mzee akiwa ameketi na kupokea sindano kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Anayetoa sindano amevaa sare zambarau na amejikita kwenye kazi yake. Nyuma kuna ukuta wenye michoro ya jiji. Inaonekana tukio la chanjo.

Mwanamke labda muuguzi, amevalia barakoa na glovu. Anampa huduma ya matibabu kwa mgonjwa anayelala kwenye kitanda. Mgonjwa amevaa barakoa ya oxijeni na anaonekana dhaifu. Mazingira ni chumba cha hospitali chenye kuta za bluu.

Lori kubwa lililopindika barabarani likiwa limezama kwenye maji mingi ya mafuriko. Maji ya kahawia yanatiririka kwa kasi, yakionyesha nguvu ya mafuriko. Watu kadha wamesimama kwenye kingo za barabara wakishuhudia tukio hilo, mitumba na miti inaonekana kwa mbali.

Mhudumu wa afya amevaa kofia na barakoa pamoja na gwanda jeupe. Anafunga chupa za dawa kwenye visanduku labda kwa ajili ya kuuza.

Mandhari yanaonekana ya jiji. Watu wengi wanaonekana wakiwa kwa shughuli tofauti. Mhudumu wa afya anatoa chanjo kwa mwanaume aliyevalia kofia. Kando yao, kuna bango lililoandikwa, shujaa.

Watu wawili wanaonekana wameketi. Macho yao yote wameangaza kwa kitoto kichanga. Mwanamke amepokezwa mtoto leo hii. Yeye ni mama mpya.

Kliniki ya meno ambapo madaktari wawili wanashughulikia mgonjwa mwanamume. Wamevaa nguo za blue , barakoa na kinga. Mmoja anatoa kidole gumba ishara ya sawa.

Mikono ya mtu imeonekana ikishikilia chupa ya dawa na karatasi ya maagizo, jinsi ya kumeza dawa hizo. Inaonekana kuwa yuko nyumbani.

Mtu amevaa suti ya kinga ya blue , barakoa ya gesi na glavu nyeupe. Anabeba makopo mawili ya plastiki, maji ya manjano na jingine la blue , yakiwa na alama ya fuvu na mifupa inayoashiria sumu.

Sanduku la dawa la SLOW Fe imewekwa wazi likiwa na rangi ya waridi na nyeupe juu pameandikwa gental to your system na doctor recommended limekuwa na matangazo ya slow released iron supplement na slow released for fewer GI side effects chini imeandikwa 60 tablets .

Chupa ya chanjo ya polio imewekwa karibu na sindano na stetoskopu. Ina mililita kumi na kuna kifaa kingine sirinji.

Mwanamke amevaa kofia nyeupe na fulana ya njano na kijani akishika sindano mkononi mwake moja na kitu kingine cheupe mkono mwingine. Anaonekana kuwa na sura makini. Nyuma kuna mwanamke mwingine amebeba mtoto. Inaonekana kama ni mazingira ya matibabu.

Mwanamke akimshika mtoto mchanga hospitali ikiashiria kazaliwa hivi karibuni, mtoto amefungwa kwenye blanketi, mama amevaa gauni la hospitali na ana nywele nyekundu.

Kundi la wanawake wengi wamesimama pamoja. Wengi wao wamevaa fulana za bluu na kofia nyeupe, baadhi yao wameshikilia bendera ndogo. Kuna mifuko miekundu chini, inaonekana ni hafla.

Nguzo za umeme iliosimama mbele ya anga ya buluu yenye mawingu meupe. Juu kuna bango jeupe na maandishi mekundu inayosomeka, Doctor Chinkwonkwo, kumvuta mpenzi, biashara, nyota na namba ya simu. Chini kuna vichaka vya kijani kibichi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha blue akimshika mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi jeupe. Anaonekana akimwangalia kwa upendo mkubwa na mazingira yanaonekana kuwa hospitalini au kliniki.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa, glovu na vazi la kujikinga akimpa sindano mwanaume. Mwanaume huyo pia amevaa barakoa chini ya kidevu na anaonekana kuwa makini. Chupa ya maji inaonekana mbele.

Wanawake wawili wameketi wakizungumza. Moja amevalia koti jeupe juu ya shati jekundu na anaonekana akimwelezea jambo huyu mwingine. Juu ya meza kuna chupa za dawa ama sanduku ya dawa.

Chupa ndogo ya dawa lenye lebo Stamaril yellow fever vaccine na syringe iliyoandikwa solvet phostamaril reconstitution zikiwa zimewekwa juu ya sehemu yenye rangi ya kijivu.

Watoto wawili wanaosha mikono yao kwenye chombo kikubwa chekundu cha kuosha mikono kilichowekwa nje. Mmoja wao anaonekana mrefu na amevaa sketi yenye maua na mwingine amevaa nguo nyeupe. Nyuma inaonekana ni nyumba.

Mtaalamu wa afya anamhudumia mwanamke amevaa barakoa na kinga. Anamchunguza mdomo na wengine wanaonekana kwa mbali wakitafuta kitu.

Wanafunzi wakiosha mikono yao kwenye sinki refu la zege. Wamevalia mashati ya njano na barakoa na suruali ya rangi ya blue . Kuna sabuni kadhaa zinazoonekana za rangi ya manjano.

Mwanamume aliyevalia suti ya bluu anaonyesha jinsi choo kidogo cha mfumo wa maji kinachofanya kazi akitumia chupa ya bluu kumwaga maji. Watu wengine wamesimama karibu naye kukitazama kwa makini.

Mwanaume akishughulikia mashine ya kulazwa watoto wachanga, labda anarekebisha au kuweka mipangilio. Anakaa kando na mashine akiwa amevaa shati na suruali. Nyuma yake kuna dirisha na mashine nyingine ya aina hiyo.

Mtu akishikilia chupa ya dawa ya Motren 1B na kumwaga kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kwenye kiganja cha mkono wake. Amevalia nguo ya marangi.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya kundi kubwa la wanawake wengine walioketi. Aliyesimama anaonekana kuongea. Walioketi wamevaa nguo za kitamaduni za wamaasai. Nyuma yao mandhari ya milima na majengo machache yaliyoharibika.

Chupa ndogo ya rangi ya kahawia ya dawa ya virutubisho lenye lebo nyeusi na nyeupe. Lebo linaonesha jina ya kampuni Olimpia pharmaceuticals. Pia kuna maelezo mengine kama vile multi- dose na a hundred percent benzyl alchohol NF in grape seed oil .

Eneo lililoathiriwa na mafuriko. Nyumba kadhaa zikiwa na paa za mabati, zimezungukwa na maji mengi ya kahawia. Miti michache inaonekana ikizama nusu ndani ya maji. Hali inaashiria uharibifu mkubwa wa mali.

Mkono wa mtu ukishikilia pakiti ya sodo. sanitary pads . Kuna paketi nyingi za sodo, zikiwa zimefungwa vizuri. Zimewekwa juu ya meza . Rangi zinaonekana zaidi ya buluu na pinki.

Daktari wa meno akiwa amevalia kinyago na miwani anamtibu mgonjwa wake ambaye amelala kwenye kiti maalum. Daktari anaonekana makini sana wakati wa kufanya kazi yake, vifaa vya meno vilivyopangwa kando yake vinaonekana.

Mwanaume mwenye ndevu, akiwa amevalia shati jeupe lenye mikono mirefu yenye michoro. Anapanga masanduku ya dawa kwenye rafu. Masanduku mengi yameandikwa Kenock Bactafight Mixture na Venoplus. Pia kuna bango kuhusu Hipatitis nyuma yake.

Barabara iliyojaa maji kutokana na mvua na magari yakiendeshwa kwa shida. Kuna gari la buluu, bajaji na gari ndogo, zote zikipita kwenye maji mengi, Baadhi ya watu wanashikilia miavuli kando ya barabara, kuashiria mvua mkubwa.

Watu watano wakitembea kwenye maji mengi, inaonekana kuna mafuriko, mbele mwanaume aliyevalia sweta ya pinki anaendesha, wanaume wengine wapo nyuma, kuna manyumba kando ya barabara yanayoonekana.

Aina nne tofauti za chupa za virutubisho vya vitamin D3 kutoka kwa kampuni ya Nordic Naturals now mind body cream na pure encasulation , zikiwa zimewekwa kwenye sehemu yenye mandhari ya rangi ya waridi.

Mwanamke amesimama karibu na vyombo vya maji, akionyesha uhaba wa maji na maisha ya kila siku. Sehemu inaonekana kame kutokana na mchanga wa rangi ya hudhurungi na miti ambayo ina matawi yasiyo na afya.

Kundi la watu wazima wanaotoa elimu kuhusu hedhi wameshikilia mabango yenye ujumbe karibu na pakiti nyingi za taulo za kike.

Watu watatu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, wanashikilia vifurushi vikubwa vya machungwa vilivyoandikwa zipline . Wote wamevalia makoti nyeupe isipokuwa mwanamke mmoja aliyevlia suruali ya rangi ya waridi.

Dozi moja ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela MMR two katika chupa ndogo. Kando yake kuna sindano iliyowazi na pakiti ya wipes za pombe, zikiwa tayari kwa matumizi ya kimatibabu.

Kiti cha daktari wa meno chenye vifaa vyote. Kuna taa ya kuangazia mdomo, zana mbalimbali ya meno na skrini ya kompyuta vyote vikiwa tayari kwa matibabu ya meno.

Mgonjwa akiwa amekaa kwenye kiti cha meno, huku daktari akitumia kifaa chenye mwanga wa buluu mdomoni mwake. Mgonjwa ni mwanamke anayeonekana kupokea matibabu ya meno. Daktari ambaye sehemu ya mwili wake na mikono iliyovaa glavu nyeupe, inaonekana amevaa koti la buluu.

Wanaume wawili wakiongea mbele ya jengo jipya. Limeandikwa girls toilet na Mengai High School . Pia kuna sehemu ya kunawia mikono. Anga linaonekana wazi. Ni mazingira ya shule.

Lori la maji taka jeupe na jekundu likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Limeandikwa exhauster upande wake. Wanaume wawili wamesimama karibu nalo. Mazingira ni ya kijani kibichi.

Mwanaume mzee ameketi akiwa amevaa barakoa ya bluu na shati la rangi nyingi huku akichanjwa kwenye mkono wake. Mtu mwingine labda muuguzi anaonekana akimchoma sindano pia amevaa barakoa. Mwanaume mzee anaonekana akijikaza uso kidogo.

Wanawake wawili katika mazingira ya hospitali, mmoja amekaa kwenye kitanda akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi nyekundu na nyeupe. Mwingine amesimama anampa aliyeketi vitu mbalimbali vilivyopakiwa akionyesha kifurushi kilichofungwa kwa bendera ya kenya.

Vitu vingi vimetapakaa chini. Tunaona chupa ya maji ,mayai na mizizi pia kuna sahani yenye majivu, mabaki mengine. Vitu hivo vimepangwa juu ya nguo nyeusi na nyekundu. Inaonekana ni mila fulani.

Mwanamume mwenye ulemavu amesimama mbele ya choo cha nje ,anatumia fimbo kutembea , ni bayana kuwa anakitumia ili kumwezesha kutoka katika sehemu moja hadi nyingine .

Bidhaa za Tiba Herbs Research Powerful Soap na sabuni, mafuta pamoja na unga wa miti shamba. Sabuni hizo zimeandikwa na uwezo wa kutibu matatizo mbalimbali kama vile athari ya nguvu za giza, nuksi, majini, magonjwa ya ngozi, kupata ganzi sehemu za mwili na kulainisha ngozi.

Muuguzi akimhudumia mgonjwa, amevaa sare nyeupe na anaonekana kuchukua sampuli ya dawa kwenye kidole cha mgonjwa, mgonjwa ameketi mbele yake huku akiwa amevaa nguo yenye maua, watu wengine wanaonekana nyuma wakisubiri huduma.

Mwanamke akiwa amevaa nguo zenye rangi ya kuvutia na kitambaa cha machungwa kichwani. Amebeba mtungi mkubwa wa njano mgongoni. Mtoto mchanga anaonekana pia amebebwa mgongoni kwake. Mandhari ya jangwa au ardhi kavu inaonekana nyuma.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo suti nyeupe, barakoa ya gesi na glovu za kijani kibichi. Anatumia kifaa cha kunyunyiza dawa akionyesha shughuli za kuuwa wadudu.

Mwanamke amevaa barakoa, akinawa mikono kwenye tangi la maji, lenye alama ya Unicef. Mtoto mdogo anamtazama. Nyuma kuna majengo na watu wengine.

Mwanaume amevalia koti la maabara, kofia ngumu na barakoa. Anachunguza mitungi ya gesi. Inaonekana kuwa maabara kubwa.

Mwanamke amembeba mtoto mchanga anayepata chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya, huku watu wazima wengine wawili waliovalia barakoa na nguo za kujikinga wakiwepo, kuonyesha kampeni ya chanjo labda ya surua na rubela kutokana na bango lililoko nyuma.

Mwanamke anayeweza kuwa daktari akichunguza sikio ya mwanaume mzee. Anatumia kifaa cha matibabu na anaonekana makini kwa kazi yake. Nyuma kuna mwanaume mwingine amesimama, akiwa amevaa fulana nyeupe yenye maandishi world hearing day .

Chupa ya vitamini za chuma na vitamini C zinazopendekezwa na mfamasia. Rangi ya kijani kibichi, ya njano, ya blue zinaonekana hata nyekundu pia.

Soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali za ufundi na za jadi. Kuna shanga na mapambo mengi yaliyoning'inia. Chini yake kuna chupa nyingi zenye vitu mbali mbali, labda mafuta au viungu. Mwanaume anaonekana upande wa kushoto akisimama karibu na bidhaa hizo.

Mwanamke mjamzito amelala chali kwenye mkeka. Mtu mwingine ameweka mikono yake tumboni. Inaonekana ni uchunguzi wa afya. Wanawake wote wamevalia nguo za kitamaduni. Huduma ya afya inatolewa.

Wanaume watatu. Wawili wakiwa wamevalia barakoa, wakizungumza ndani ya jengo. Mmoja amevaa koti jeupe la maabara au daktari akishikilia simu na kuelekeza kidole. Nyuma yao kuna atakabadhi au masanduku mengi yaliyopangwa na bango la UNICEF linaonekana upande wa kulia.

Ndani ya gari la wagonjwa, likiwa na vifaa vya matibabu vilivyopangwa vizuri. Kabati za rangi ya chungwa na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana pia.

Bango kubwa jeupe lenye maandishi makubwa linaloorodhesha magonjwa ma matibabu yanayotolewa yakionekana kuwa tangazo la mganga wa jadi. Kwenye rafu za mbao zilizo karibu kuna mizizi ya mimea mingi kavu na chupa kadhaa za vinywaji vimewekwa chini.

Daktari wa macho mwenye barakoa, anamchunguza macho mwanamke. Akitumia mashine maalum ya uchunguzi wa macho katika chumba chenye vifaa vya matibabu ya macho.

Chupa ya dawa inayoitwa Ghudatun iliyoandikwa dawa ya tezi dume kupanuka. Ni ya asilimia mia natural , chupa hiyo ni nyeupe na ina lebo yenye picha mbili za tezi dume. Nyuma kuna msimbo wa QR na ishara ya M-Pesa.

Kifaa cha kunawia mkono ya kijani kibichi kinachotumia maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa juu. Chini kuna beseni ya kunawia na ndoo ya kukusanya maji machafu ikiwa imewekwa kwenye fremu nyeusi ya chuma.

Mkusanyiko wa mimea na vitu mbalimbali vinavyotumika katika uganga wa jadi, vikiwa vimewekwa kwenye nguo ya kahawia. Inaonekana kuna mitungi, vikapu na vitu vingine vinavyohusiana na matibabu ya kienyeji.

Pakiti ya dawa inayoitwa Risperdal tablets . Sanduku la dawa ni jeupe na njano. Kuna pia vidonge vya Risperdal vyenye rangi ya kijani kibichi, vilivyopangwa kwenye pakiti za Bisa, kuashiria kwamba dawa hiyo ipo tayari kutumika.

Wazazi wawili wamesimama karibu na kitanda cha mtoto mgonjwa hospitalini. Mtoto amelala kitandani, mtu mwingine amesimama mbali kidogo. Chumba kina madirisha makubwa. Juu kuna chandarua.

Kifurushi cha dawa za Azythromycin, miligramu 500 zenye vidonge vya njano ambavyo vimepakiwa vizuri tayari kwa utumizi.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Anatumia vifaa vya meno. Pia kuna vifaa na dawa nyingine kwenye rafu nyuma.

Chombo cha plastiki chenye rangi ya blue kikiwa kimejaa vifaa vya maabara ,ndani yake kuna mirija mingi midogo yenye vimiminiki vyekundu na nyeupe, pamoja na chupa na vifungashio vingine, inaonekana kama chombo cha kuhifadhi sampuli za kimatibabu au kemikali.

Tuktuk mbili zinapita kwenye maji mingi ya mafuriko, abiria mmoja ameshika mwavuli, amevaa kanga. Barabara imejaa maji yakimwagika kwa nguvu, hali ya hewa inaonekana kuwa mbaya.

Daktari anampatia mtoto mchanga ,matone ya dawa , huku mama akimshikilia kwa upendo. Inaonekana wanampa mtoto chanjo, ili kumkinga dhidi ya maradhi .

Eneo la makazi duni, yenye vibanda vingi vilivyotengenezwa kwa vifaa mbali mbali. Kati kuna chumba kikubwa cheupe, kinachowekwa juu ya meza ndogo ya mbao. Ardhi ni kavu na yenye vumbi ikiwa na mimea michache iliyotawanyika.

Daktari wa meno akimpima mgonjwa anatumia vifaa maalum. Msaidizi wake ameshikilia kifaa kingine cha mwanga. Wote wamevaa barakoa na glavu. Mazingira yanaonekana safi na salama. Hii ni kliniki ya meno.

Sehemu ya nje ya nyumba, mtu mmoja anaonekana juu ya mkeka, ana vitu ambavyo vinaonekana kuwa vya kitamaduni au vya mazingaombwe akifanya tambiko.

Mwanamke mchanga akitabasamu. Amevaa hijabu nyekundu na nguo ya kijani kibichi. Akiwa ameshikilia kitambaa cheupe kilicho kunjwa. Nyuma yake kuna wengine wawili, mmoja akiwa amesimama na mwingine kuketi.

Mwanamume aliyevalaa kofia nyekundu na ameshikilia fimbo anasimama karibu na bango kubwa jeupe lenye maandishi mekundu. Linatangaza dawa za mapenzi, nguvu za kiume na huduma za kumfungua mke au mume dhidi ya hawala pamoja na namba ya simu.

Mwanamme mzima akiwa amevalia koti jeupe ,anatoa sindano kwa mtoto mdogo ,aliyevaa nguo yenye michoro maridadi ,labda chanjo, anaonekana makini sana ambapo anafanya kazi hii muhimu .

Mwanamume ameketi kwenye kiti akimuangalia mtu aliyesimama . Mtu aliyesimama amevaa nguo nyeupe na anashikilia kitu kinachofanana na uume. Kuna meza nyeupe iliyo na karatasi na vitu vingine katikati yao.

Mafuriko makubwa barabarani magari kadhaa yamezama ndani ya maji mengi ya kahawia huku baadhi yakionekana nusu tu. Kuna mabasi na magari mengine yaliyosimama katikati ya maji yakionyesha ugumu wa usafiri.

Chupa ya virutubisho vya Country Life Easy Iron twenty-five milligram . Ina vidonge tisini vya vegan na inatangaza kuwa ni certified gluten-free . Hazileti choo kigumu na ni rafiki kwa tumbo na inaongeza nguvu.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekusanyika karibu na tanki ya maji lililowekwa kwenye stendi. Wanawake wawili wamevaa fulana za rangi ya manjano zinazong'aa zikiashiria labda wako kwenye kazi ya afya au kujitolea.

Wanawake wawili wakiwa wamevaa barakoa na glavu. Wamesimama karibu na gari kubwa aina ya Van, ambayo ina nembo The Water Project . Wanaonekana kuwa tayari kutoa huduma au kushiriki katika shughuli za miradi.

Mwanaume aliyevaa sare za jani, akitumia kifaa cha kunawa mikono, kwenye sinki la umma akionyesha umuhimu wa usafi. Nyuma yake kuna majengo yanayoonekana kwa umbali.

Watu wanne hospitalini. Mwanamke mmoja anasaidiwa na vifaa vya kusaidia kutembea huku wataalamu watatu wa afya wakiwa wamemzunguka.

Daktari aliyevalia sare nyekundu anamhudumia mgonjwa wa meno. Anamfunza jinsi ya kusafisha meno kwa kutumia kielelezo.

Chupa ya dawa yenye maandishi pills for sex juu yake. Ni nyeupe na ina nembo ya kodi pau chini. Tarehe na nambari ya bidhaa pia imeekwa juu. Inaonekana kama bidhaa ya matibabu au afya ya ngono.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare zao wakishughulikia watoto wachanga waliolala kwenye kitanda cha hospitali. Wamefungwa kwenye vitambaa vya rangi. Wauguzi wanaonekana kuwa makini wakifanya kazi yao.

Tangazo la huduma la doctor Galazinga, zikitajwa kama daktari mkuu wa waganga, anayetoa madondo ya mapenzi yanayofanya kazi.

Eneo la wazi, ambapo kikundi cha watu wameketi katika duara, wakimsikiliza mzungumzaji mmoja aliyesimama katikati. Majengo machache yakionekana kwa umbali.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga na maski, akifanya usafi au kuuwa wadudu ndani ya nyumba. Ana kifaa cha kunyunyuzia mgongoni, mtu mwingine anaonekana upande wa nyuma.

Mtaaluma wa afya, akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya viungo kwenye mkeka wenye rangi tofauti. Mwanamke amepiga magoti akimshika ambaye pia amepiga magoti na anajitahidi. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu na randa ya kutembelea.

Mkono wenye glavu za bluu, inatumia kifaa cha meno kusafisha jino. Mgonjwa amefumbua mdomo, inaonyesha utaratibu wa matibabu ya meno.

Sanduku la virutubisho vya Core Suppliment Pack kutoka Planet 3. Karibu yake kuna glasi ya maji, vidongo vingi vya rangi tofauti vilivyotapakaa mezani na pakiti kadhaa za vidonge. Hii inaashiria bidhaa za afya ama virutubisho.

Madaktari wawili wa meno wanamtibu wanamtibu mgonjwa katika kliniki yao. Wamevalia barakoa na sare zao kirasmi. Wote wamevalia kinga nyeupe.

Mfanyakazi wa afya, labda nesi, akisimama karibu na mgonjwa aliyelala kitandani. Amevalia sare ya kijani, miwani, na ana stetoskopu shingoni. Mgonjwa amefunikwa kwa shuka nyeupe. Vifaa vya kurekodi mapigo ya moyo ikionekana mezani karibu na kitanda.

Mwanamke akitabasamu ameketi nyuma ya kaunta ya mapokezi. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye nembo ya maandishi Fine Touch Dental Care. Kuna kushoto kuna saa ya ukutani. Kaunta ina ishara mbali mbali za malipo kama EasyPay na Sanlam.

Mwanamume aliyevaa kofia na fulana nyeusi la nembo ya shirika la afya duniani WHO akimpa mtoto mchanga matone ya chanjo mdomoni. Mwanamke mwingine ameshika mtoto na anaonekana akishuhudia. Hii inaonekana kampeni ya chanjo ya polio au nyingine kwa watoto.

Kundi kubwa la nzige ikiruka angani, likifunika mandhari yenye miti ni nyasi. Katikati kuna mtu amesimama akionekana akipungia mikono nzige hao labda kujaribu kuwafukuza.

Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe la maabara na barakoa ya buluu. Anamhudumia mgonjwa mwanaume. Anaonekana akijiandaa kutoa sindano kwenye mkono wa mgonjwa.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga, huku mwanaume amevaa koti la manjano na barakoa akimchoma sindano au kumpatia dawa mtoto huyo. Wote wawili wamevaa barakoa ya kinga. Watu wengi pia wanaonekana nyuma wakiwa wamevalia koti za manjano, kuashiria kuwa inaeza kuwa shughuli ya afya au chanjo.

Mimea mbalimbali ya asili iliotandazwa chini, kuna mizizi, majani makavu na vitu vingine vya dawa za kienyeji, chupa ndogo imewekwa kando, vitu hivi vinaweza kutumika kama tiba asili.

Ndani ya chumba cha hospitali, mgonjwa amelala kitandani, huku wauguzi, wakimhudumia kwa vifaa vya matibabu. Wote wawili wamevalia barakoa na mwingine amevaa kinga nyeupe akiwa anaelekeza kidole kwenye mashine.

Moto mkubwa wa nyika ukiteketeza misitu. Miale ya moto ni mikali na inaonekana kuwa kasi ikitoa moshi mwingi unaotanda angani. Miti mingine inaonekana ikiungua nyuma na anga linaonekana kuwa na rangi ya machungwa kutokana na moshi na moto.

Teknolojia wa matibabu anamuandalia mgonjwa kwa ajili ya skana ya MRI yenye chapa ya Siemens. Akimsaidia mgonjwa kulala kwenye kitanda kinachoteleza kuelekea ndani ya mashine hiyo.

Ajali mbaya ya lori la mafuta likiwaka moto mkubwa barabarani. Moshi mweusi mzito unatanda angani. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la tukio hili wengine wakipiga picha. Mabaki ya lori lingine yanaonekana yameteketea karibu.

Mwanamumwe amelala kwenye kitanda cha hospitali au zahanati akiwa amefungwa kitambaa cheupe kichwani. Amevaa fulana na suruali na anaonekana akiwa amechoka au mgonjwa mwenye uchungu mwingi, Kuna kuta ya rangi ya buluu na manjano na vifaaa vya matibabu yamebandikwa.

Bidhaa za miti shamba zikiuzwa sokoni. Kuna rundo la mizizi, magome ya miti na mimea mingine iliyokaushwa. Pia mitungi ya plastiki iliyojaa unga au viungo na mifuko ya vitu mbalimbali nyuma.

Watu wawili wakivuka barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Mmoja akiendesha pikipiki mwingine akimsukuma. Maji ni rangi ya udongo ikionyesha kuwa kuna mafuriko. Barabara imefunikwa kabisa, miti ikionekana upande wa pili. Hali hii inaonyesha changamoto ya usafiri kutokana na mvua mkubwa.

Kisanduku cha dawa kiitwacho Myaderm CBD pain cream kimeandikwa double strength na relief in minutes kina uzito wa net hamsini na kina 2400mg CBD. Rangi ya kisanduku ni ya machungwa na nyeupe.

Kuna mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mtaalamu anatumia kifaa cha mwanga wa blue mdomoni mwa mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo. Hii inaonekana ni matibabu maaulum ya meno. Wote wavemaa glovu.

Kundi kubwa la nzige wengi wakikaa kwenye mimea mikubwa wenye majani mapana ya kijani. Nzige hawa wana rangi ya kahawia na madoadoa na mabawa yao yamejificha. Wamekusanyika kwa wingi wakionekana kula au kupumzika kwenye jani hilo.

Mvulana amesimama mbele ya majengo yaliyo bomolewa, Yaliyo jaa vifuzi. Amevalia sharti ya bluu na suruali ya miraba, akishika mkono wake usoni. Nyuma kuna majengo yaliyoaribika vibaya, chini ya anga ya bluu, mazingira yameacha uaribifu mkubwa.

Mwanamke anaonyesha nguo za ndani kwa tabasamu na mwingine anatazama kwa makini. Wamo ndani ya darasa, wanaonekana kuwapa ushauri wanafunzi wa kike kuhusu hedhi.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kinywaji chenye rangi nyekundu au kahawia. Karibu kuna vitu vingine vya kitamaduni au vyenye uganga kama vile vibuyu vilivyopambwa na shanga. Pia kuna bakuli nyekundu lenye vitu vingine kama vile mizizi au matunda.

Wataalamu wa afya wanatoa huduma za kusafisha masikio kwa mwanamke. Wanaonyesha umuhimu wa siku ya usikivu duniani. Wamevalia sare na wote wanaonekana makini katika kazi yao.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa ,wakifanya oparesheni ,mmoja wao anatumia kifaa kidogo labda kalamu kwenye eneo la mgonjwa , Nuru Kali inaangazia eneo la oparesheni ikionyesha umaakini na usahihi unaohitajika .

Mfanyikazi wa afya amevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo barakoa, kofia na gauni. Anaonekana akivaa glavu. Karibu naye kuna meza iliyojaa vifaa vya matibabu na chupa za sanitizer .

Watu wawili wanatembea kwenye maji ya mafuriko yaliyofika magoti. Wameshikilia vijiti. Nyumba zilizojengwa kwa udongo na bati zimeonekana zikizungukwa na maji.

Mwanamke mzee akiwa amevaa kitambaa cha rangi ya zambarau kichwani na nguo ya kijani kibichi. Anashughulika na kufua nguo kwenye beseni ya zenge, anaonekana kutabasamu na mazingira yanaashiria kuwa yuko nje labda karibu na kisima au chanzo cha maji.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa akisaidiwa na nesi. Daktari na nesi wote wamevalia barakoa na glavu wakionyesha usafi na umakini. Mgonjwa amelala chini na vifaa vya meno vipo karibu, nuru kali kutoka juu inaangazia eneo la matibabu.

Wanawake wawili wakitumia mfumo wa maji. Mmoja amevalia kofia na shati la blue , akifungua bomba la maji kutoka kwenye chombo kikubwa cha blue . Mwingine amevaa shati jeupe na ameshikilia chombo cha manjano chini ya bomba akikusanya maji.

Wauguzi wawili ndani ya chumba cha watoto wachanga hospitalini. Wauguzi hao wote wamevaa sare nyeupe wakishughulikia watoto wadogo. Kuna mashini nyingi za matibabu zilizopangwa vizuri karibu na vitanda vya watoto vikionyesha mazingira safi na ya kitaaluma. Madirisha makubwa yanaonekana nyuma.

Wauguzi wawili wote wakiwa wamevaa sare za hospitali, kofia za bluu na barakoa wakimtunza mtoto mchanga aliyelala kwenye incubator au kitanda maalum cha watoto wachanga. Vifaa vya matibabu na skrini za ufuatiliaji zinaonekana nyuma.

Mwanamke amesimama karibu na inkubeta ya watoto wachanga hospitalini. Ndani kuna mtoto amelala. Nyuma inkubeta nyingine inaonekana.

Mwanafunzi wa kike amevaa koti jeupe la maabara na miwani akifanya jaribio la kisayansi. Anatumia burnsen burner kwa uangalifu, akishikilia kifaa fulani kwenye mwali wa moto.

Muuguzi akiyevaa barakoa na sare ya buluu, akimpa sindano mwanaume aliyevaa shati la kinjano na barakoa. Muuguzi anashikilia sindano na pamba kwenye mkono wa mwanaume. Nyuma kuna friji nyeupe.

Mtu mzima na mtoto wote wakiwa wamevaa barakoa, wakiosha mikono yao. Mtu mzima anatumia kipulizio cha dawa ya kuua vijidudu mikononi mwamtoto nyuma yao kuna tanki kubwa la maji jeusi lenye nembo za Rotto na UNICEF.

Madaktari wawili wa meno wakimtibu mgonjwa. Wote wamevaa barakoa na makoti meupe. Mgonjwa amelala kitandani. Kuna vifaa vya matibabu vimewekwa mezani.

Chupa ya dawa au virutubisho. Lebo yake ina maandishi Balijam kwa herufi kubwa .Kuna maelezo mengi yaliyoandikwa kwa herufi ndogo. Inaonekana ni bidhaa ya matibabu au lishe. Rangi za lebo ni nyekundu au buluu.

Kuna jengo limeanguka kabisa likiacha rundo kubwa la vifusi. Watu waliovaa kofia ngumu za manjano na sare za zima moto wako eneo hili, wengine wanapeana maelekezo ikiashiria na matukio ya maafa, wanaokoa watu.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa. Amevaa barakoa na glovu. Msaidizi amesimama karibu akimsaidia. Mgonjwa amelala chini. Kuna taa maalum juu. Hii ni chumba cha matibabu ya meno.

Kopo la njano na kifuniko cheupe kilichoandikwa mwarubaini herbal drink neem mkiilifi, likiwa na picha ya mti wa mwarubaini na kikombe cha chai, ikionyesha bidhaa asilia ya kinywaji.

Afisa wa kilimo anawafundisha wakulima wengine jinsi ya kutumia mbinu mpya za kilimo kwa mazao bora. Wote wanaonekana makini. Wamesimama kwa safu wakionyesha tayari kujifunza.

Meza nyekundu iliyopakwa vitu mbalimbali ikiwemo chupa za dawa, vijiko na magazeti yaliyopangwa kando. Inaonekana kama meza ya kuuza au kuonyesha bidhaa labda za dawa za asili au virutubisho.

Kituo cha maji kinachoitwa Boya Water Project Kiosk number five . Mwanamke anajaza maji kwenye vyombo vya manjano huku mwanamume mwingine akisubiri.

Wanawake wawili wamekaa kwenye kitanda kidogo chumbani. Mmoja aliyevaa sare za blue na nyeupe na kilemba, anasoma kitabu na mwingine aliyevaa nguo zenye miraba anasikiliza kwa makini. Mavazi yamening'inia ukutani na televisheni ndogo inaonekana mbele yao.

Mkono wa mtu mzima ukiwa unatia wino kidole gumba cha mtoto mdogo kwa kutumia kalamu ya kudumu. Kidole cha mtoto kimevalishwa rangi ya zambarau. Hii ni utaratibu unaotumika nchini Kenya kuashiria kuwa mtoto amepokea chanjo fulani.

Chupa ndogo ya dawa imewekwa karibu na sindano. Imeandikwa MMR na measles, mumps, rubella vaccine . Hii ni chanjo muhimu. Sindano iko tayari kutumika. Zana hizi ni za matibabu.

Madaktari watatu wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wanafanya oparesheni wakiwa wamejishughulisha na mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji. Vifaa vya upasuaji vinaonekana mbele yao. Taa za upasuaji zinawaka juu yao.

Eneo la makazi lililoharibika kabisa. Majengo yamechomeka. Watu wengi wamekusanyika wakitazama. Mabaki ya vitu vimerundikana chini. Inaonekana ni athari ya moto au janga. Watu wanaonekana wakiwa na huzuni.

Chungu kidogo cha udongo kinachotoa moshi mweupe kikiwa kimewekwa kwenye meza. Rangi zake ni kahawia na nyeusi zikiwa na michoro maridadi. Vitu vingine vya hadi vinaonekana upande wa nyuma.

Sanduku la manjano na lenye rangi ya chanjo ya homa ya manjano yellow fever vaccine , limewekwa karibu na vijidawa vitano vidogo vya rangi ya kahawia. Sanduku lina habari kuhusu chanjo hiyo a linaonekana tayari kwa usambazaji.

Huu ni mrundikano mkubwa wa udongo na miti iliong'olewa na maji kufuatia mafuriko. Watu wengi wamekusanyika kando ya eneo hilo, wakishuhudia uharibifu mkubwa unaosababishwa. Barabara au daraja ilikatika.

Kundi la watu wakiwa nje wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja amesimama mbele. Amevaa koti lenye kofia na ameshika begi huku akionekana kusubiri. Kuna watu wengine wameketi kwenye benchi za mbao nyuma. Dawati linaonekana mbele ambapo mtu ameketi akijaza fomu.

Daktari wa kiume akiwa amejikita kumchunguza sikio la mwanamke. Anatumia kifaa maalum kuingia ndani ya sikio la mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kumwangalia mgonjwa kwa umakini. Inaonekana ni uchunguzi wa kimatibabu unafanyika kwenye hospitali au kliniki.

Mwanaume mzee akivaa kofia nyekundu na nguo za kitamaduni akiwa amechuchumaa ndani ya nyumba ya udongo. Anaonekana akichonga kipande cha kuni kwa kisu au panga. Nyuma yake kuna kalenda ya mwaka 2007 na vitu vingine vya nyumbani.